Hii ni dawa ya Calcium Magnesium . Iko kwenye chupa ya kahawia. Kufuniko chake ni ya kijani. Inaonyesha kuwa ni ya kampuni ya Jamieson. Dawa hii inasaidia katika kutengeneza mifupa.

Kuna mhudumu mmoja wa afya anamdunga mgojwa kwenye mkono wake, wote wawili wamevalia barakoa yenye rangi ya buluu, nyuma yako kuna muuguzi mwingine ambaye amevalia shati ya rangi nyeupe na ana barakoa nyeusi.